Chumba kikubwa cha darasa chenye mwanga wa kutosha kina mpangilio mzuri wa madawati, hutumika kutoa elimu kwa watu wazima mbele kuna mwalimu.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha kina mpangilio mzuri wa viti na meza, kinatumika kutoa elimu kwa watu wazima waliokaa wakifundishwa.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha kina pazia zilizofungwa, kina mpangilio mzuri wa viti na meza ambapo kuna watu wazima wamekaa wakiwa makini wakimsikiliza mwalimu.

Chumba chenye mwanga wa kutosha, kinachohusika na kutoa elimu kwa watu wazima, waliokusanyika pamoja wakiwa wanajifunza kwa vitendo, kwa kutumia mtambo ulio juu ya meza ya bluu.

Chumba kikubwa chenye mwanga wakutosha, kina mpangilio mzuri wa viti, ndani kuna watu wengi, watu wazima wamekaa kwa usikivu wakipewa elimu.

Sehemu ya wazi yenye mwanga wa kutosha ya kutoa elimu kwa watu wazima, waliosimama na kutengeneza duara, wakiwa makini wanamsikiliza mwongozaji, wapo ndani ya hema lenye rangi nyeupe.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha, ndani kuna mwanamke mmoja aliyeshika kikapu. Kinahusika na kuuza vitabu mbalimbali vilivyopangiliwa kwenye shelfu na vinavutia wateja.

Kituo Cha kulea na kufundisha watoto wadogo , kina uwanja pamoja na michezo mbalimbali. Kina majengo yenye vyoo, Kuna miti mirefu , Kuna barabara pamoja na jengo kubwa la ghorofa.

Majengo ya shule ya msingi yaliyojengwa na kupangiliwa vizuri, yana madirisha pamoja na milango. Kuna uzio wa maua, kuna eneo lenye nyasi fupi.

Chumba cha darasa chenye mwanga wa kutosha chenye zana za kufundishia siku za wiki zilizopangwa kwakuanzia jumapili, jumatatu, jumanne, jumatano, alhamisi, ijumaa na jumamosi zinazotumika kufundishia watoto wa shule ya msingi.

Shule ya msingi yenye mpangilio mzuri wa madarasa. Imezungukwa na maua, miti mirefu; ina mandhari nzuri na inavutia.

Mandhari nzuri ya shule ya msingi ya kuvutia iliyopandwa maua kwa mpangilio mzuri, kuna wanafunzi pamoja na magari yaliyopaki. Eneo hilo limezungukwa na miti kuna vyumba vya madarasa.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha, ndani kuna mwalimu wa shule ya sekondari akiwa anasahisha madaftari, amekaa kwenye kiti, madaftri yako juu ya meza, pembeni kuna madawati.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha, kina kiti na meza pamoja na vitanda vilivyotandikwa mashuka meupe, kwenye madirisha kuna pazia hutumiwa na wanafunzi wa sekondari kwa ajili ya kulala.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha, chenye mpangilio mzuri wa vitanda na magodoro, vinavyotumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari kwa ajili ya kulala.

Chumba kikubwa cha darasa chenye mwanga wa kutosha, ndani kina madawati, kuna mwanafunzi anaonekana amekaa, kuna walimu wa sekondari waliozunguka meza, wakiwa wana bahasha za mtihani, kuna ubao wenye rangi nyeusi.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha kina mpangilio mzuri wa vitabu tofautitofauti, ambavyo hutumiwa na wanafunzi wa sekondari kwa ajili ya kujisomea, kuna meza pamoja na viti.

Walimu wawili wa kiume wa shule ya sekondari wakiwa wameshika bahasha zilizowekwa juu ya meza, nyuma yao kuna maua yaliyopandwa na kustawi vizuri, kuna majengo ya madarasa ndani kuna wanafunzi.

Chumba chenye mwanga wa kutosha kina mpangilio mzuri wa stuli pamoja na meza, kina vifaa vinavyotumiwa na wanafunzi wa sekondari kujifunza kwa vitendo.

Chumba chenye mwanga wa kutosha, mbele kuna ubao mweusi kina mpangilio mzuri wa meza pamoja na viti ambapo wanafunzi wa sekondari wamekaa wakiwa wanafanya kazi. Mbele kuna walimu wa kiume na wa kike wamesimama.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha ambacho hutumiwa na wanafunzi wa sekondari kujifunzia, kina mpangilio mzuri wa viti na meza juu yake kuna kompyuta mpakato.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha kina mpangilio mzuri wa viti, kuna wanafunzi wengi wamekaa wakiwa makini wanamsikiliza mkufunzi mbele yao kuna projector inayotumika katika kujifunza.

Wanafunzi wa chuo wamekaa kwa kuzunguka meza wana kompyuta mpakato, wamezungukwa na nyasi pamoja na miti mingi.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha kina madirisha, mpangilio mzuri wa viti kuna wanafunzi wengi wa chuo wakiwa wamekaa kwa utulivu wanamsikiliza mkufunzi aliyesimama mbele yao.

Chumba chenye mwanga ndani kuna kitanda na wasichana watatu wa chuo, mmoja akiwa amelala kitanda cha chini mwingine amekaa chajuu na mwingine amechuchumaa .Kuna nguo, mashuka na mito.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha, kina viti na meza juu yake kuna mitambo mbalimbali. Kuna wanafunzi watu wazima wakiwa wanajifunza kwa vitendo namna ya utengenezaji wa simu.

Chumba chenye mwanga wa kutosha, ambacho kina mitambo mbalimbali. Wanafunzi wakiwa wanajifunza kwa vitendo na wanapata ujuzi wa moja kwa moja.

Chumba chenye mwanga wa kutosha kina mitambo mingi, ndani kuna wanafunzi watu wazima wanao jifunza kwa vitendo, namna ya kutengeneza vifaa mbalimbali vinavyotumia umeme.

Chumba chenye mwanga wa kutosha, kina viti, meza, juu yake kuna mitambo, kuna wanafunzi watu wazima wakiwa wanajifunza kwa vitendo namna ya kutengeneza simu, pembeni kuna begi la mgongoni.

Chumba chenye mwanga wa kutosha, ndani kuna watu wamekaa na mmoja amesimama, wakijifunza kwa vitendo kwa kutumia komputa zilzowekwa juu ya meza na zimewashwa.

Chumba chenye mwanga wa kutosha kina mpangilio muri wa meza na viti, kuna wanafunzi watu wazima wakijifunza kwa vitendo, namna ya kutengeneza simu.